Kuna chuma ya kufungia bendera, kuna mawe hapa, naona kuna ndoo ya rangi ya nyekundu, kuna mlango, dirisha, nyumba imejengwa hapo.

Kuna wanaume wawili wako kwa room moja, kuna mlango. Mwanaume mmoja amesimama, ameshikilia ndoo kwa mkono yake. Mwingine ameketi chini kwa wheel chair , nyuma yake kuna cup board .

Hapa ni nyumba imejengwa ikona milango mingi ikona verandah kuna watu wanalala karibu yake kuna barabara kuna mlango ingine kuna dirisha ikona watu.

Hii ni uwanja mahali watu wanchezea mpira, kuna wachezaji kadhaa, wawili wako disabled , mmoja anatembea. Wamevaa nguo, kuna mabati, kuna barabara hapo karibu, kuna wenye wanashangilia.

Umati ya watu, wanawake na wanaume wamepatana mahali moja kwa mazingira, wako na board kwa mkono yao, yenye iko na mwandiko imeandikwa, hapo nyuma kuna viti, kuna mwenye amekalia gari ya watu wenye wako na disability .

Hapa ni kwa uwanja, kuna nyasi inamea, kuna barabara, kuna nyumba imejengwa kubwa iko na milango, iko na madirisha mengi, kuna watu wanaishi wenye wanatembea, kuna miti mingi inamea.

Hii ni kitabu imeekwa juu ya meza, mtu amesimama hapo kando. Ikona michoro, ikona watu wanne ,wasichana wawili na kijana mmoja anatabasamu, imeandikwa Health ,Safety and Manners .

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira kuna wachezaji, huyu ni mwamke fulani ameketi kwa baiskeli anasherehekea, hapo nyuma kuna watu wengine wenye wamefunga mbao, wengine wanasherehekea.

Hapa ni kwa uwanja kuna mtu anakubia mwanaume amvaa nguo ya spoti kuna wengine wameketi nyuma wanashangilia kuna moja anaruka kuna Mpira kuna Viti ya kukalia

Hii ni kwa ofisi ya mtu, kuna vitabu, kuna meza, kuna computer , naona kuna kalamu, kuna viti ya kukalia, kuna vitabu imewekwa hapo karibu.

Kuna mlango Kuna dirisha Kuna viti meza computer Kuna bagi Kuna watoto wanasoma makaratasi Kuna vitabu

Hawa ni wachezaji wanacheza mpira wanaume wanne wamevaa nguo ya kuchezea ni wakimbizi walikuwa wanakimbia wako mahali moja kwa uwanja wanasherehekea wanatabasamu.

Hapa ni kwa uwanja mahali watu wanacheza mpira, kuna wachezaji wawili wamevaa nguo ya kuchezea. Mmoja ameketi mwingine amelala chini amevaa miwani, ako na mpira kwa mkono yake.

Huyu ni mwanaume amevaa nguo ya spoti anaiendesha baiskeli. Kuna maji hapo karibu yake, kuna barabara. Hii ni mto iko na mimea, kuna miti zinamea karibu yake.

Ni nyumba tatu imejengwa iko na mabati ya nyekundu, iko na milango, iko na michoro ya hayawani, kuna lion kuna simba imechorwa hapo nje kuna nyasi inamea.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi imeandikwa ,iko na michoro kuna watu imechorwa ,iko na mwandiko, imeekwa juu ya meza, kuna watoto wanasoma wanafanya kazi ya ziada nyumbani.

Hii ni kitabu iko na mwandiko iko na michoro kuna familia imechorwa kuna maji kwa mazingira kuna kitabu, kalamu, shati.

Hii ni kitu imechorwa imekuwa na mwandiko, kitabu imeandikwa competence based curriculum grade two . Iko na michoro. Kuna gumboots , kuna miti, kuna chair , kuna ndoo.

Hii ni nyuba kubwa ya gorofa inakaa kaa kasri ikona stairs hapo nje kuna nyasi za manjano zinamea ni safi kuna watu wanaishi.

Ni picha fulani imechorwa kuna watu, kuna wanyama, kuna wengine wakilima, kuna maji. Hii picha imeandikwa Water is life .

Hii ni nyumba, mlango ya nyekundu, mbele kuna barabara inapita, kuna mimea zinamea hapo, flowers , kuna chuma, kuna dirisha.

Hawa ni wachezaji wakimbiaji wanakimbia. Ni wanaume watano. Mmoja anashangilia wengine wako nyuma yake, kuna wengine wako kwa uwanja hii wanaangalia wanashangilia.

Hapa ni kwa uwanjani mahali ambapo watu wanacheza mpira. Kuna wachezaji wawili wakona mguu mmoja wamevaa nguo ya spoti. Kuna mpira hapo mbele na nyuma yao kuna ukuta.

Hawa ni wachezaji wamekusanya kwa uwanja, wamevaa nguo ya kuchezea mpira, wanacheza. Mmoja anatupa mpira, mwingine akipokea, wengine wanashangilia wakiangalia.

Nyumba kubwa ina malango makubwa, madirisha, iko na mabati karibu yake kuna kuna nyumba ingine. Mbele yake kuna nyasi inamea, kuna mamiti mingi yenye iko kwa mistari moja.

Hapa ni uwanja mahali watu wanacheza mpira. Kuna mchezaji mmoja akona mguu mmoja amevaa kiatu na soksi nguo ya redi . Nyuma yake kuna dirisha na mbele yake kuna mpira.

Hii ni kitabu ya wanafuzi wanasoma ikona michoro. Imechorwa watoto watatu, mmoja anarukaruka wengine wanapepesha hio kamba mwingine anaruka.

Hapa naona ni darasani, naona kuna majina za miezi imeandikwa, kuna herufi kama M,N, hivo imeandikwa, naona kuna list ingine imeandikwa na mwalimu, yaani hii picha tu inaonyesha hapa ni shuleni.

Hapa ni darasa mahali watoto wanaenda kufunzwa. Wanaenda kukaa kwa hizi kiti zikona viti vingi. Kuna dirisha, ikona pazia nyuma kuna meza.

Ploti kubwa imejengwa nyumba kubwa kama ya kasri imewekwa mabati ya nyekundu, nyumba ikona milango mingi, mbele yake kuna miti na kuna nyasi pia, kuna viti, viti vingi.